Kundi la watoto walioketi mezani kila mmoja akitumia kifaa cha tarakilishi wakishiriki katika shughuli ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Picha inaangazia umuhimu wa majukwaa haya na masomo ya mtandaoni hasa baada ya janga ya covid-19.

Mtoto mezani akijifunza kwa kutumia tarakilishi mtandaoni. Skrini umefunguliwa mbele yake huku daftari, penseli, rula na kivutio vikiwa mezani. Upande wa kushoto kuna mmea mdogo uliopandwa kwenye chungu.

Mchoro unaofanana na elimu ya mtandaoni. Mkono unashikilia simu huku vipengele mbalimbali vya elimu vikielea karibu nayo. Hili ni begi la shule ya rangi ya machungwa, kitabu kilichofunguliwa na kofia ya mahafali yenye kitumbua. Kuna maneno yanayoonekana upande wa kushoto pia.

Mwanafunzi ameketi kwenye mezani ya kompyuta mpakato mbele yake akitazama la mtandaoni. Kompyuta inaonyesha mwalimu akiandika kwenye kwa ubao wa kijani ambapo kuna maandishi ya hesabu na fomula mbalimbali. Mwanafunzi amevaa vichwaa vya sauti na anaandika kwenye daftari. Pembeni ya kompyuta kuna kikombe cha kahawa, majedwali na alama za hisabati imeandikwa kwa mwandiko wa mwalimu kwa ubao yakionyesha maada ya hesabu inayojadiliwa.

Uwanja wa mpira wa vikapu wa ndani uko na mchezo unaoendelea. Wachezaji wanaonekana ni watano watatu wakiwa wamevaa sare nyeupe na wawiili sare nyekundu. Sakafu ya uwanja ina rangi nyekundu. Huku maeneo karibu na vikapu yakiwa na rangi ya samawati.

Kundi ya wachezaji wa raga wakishiriki katika mechi. Wamevalia jezi za rangi tofauti huku upande mmoja ukiwa na jezi ya kijani na nyeupe n ingine ikiwa na samawati nyepesi. Mchezaji wa mbele anashikilia mpira wa raga anaonekana kuepuka kushikwa na mchezaji wa timu pinzani.

Chumba tupu chenye sakafu ya mbao na kuta za kahawia. Kuna dirisha kubwa linaloruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Chini yake kuna sehemu ya kuketi iliyojengwa pamoja na sehemu ya kuhifadhi. Eneo linaonekana kuwa na mwangaza mzuri na nafasi kubwa.

Rafu zenye zimepangwa kwa vitabu vya aina mbalimbali, watu kadhaa wako ndani wengine wakichagua vitabu wengine wakisoma, vibao vya usalama vimewekwa ili vitabu visianguke wakati wa safari, mazingira haya nayaonyesha juhudi ya kupeleka elimu kwa jamii ambazo hazina maktaba ya kudumu.

Vyumba vya mabweni vyenye vitanda vya gorofa vya mbao kila moja kikiwa na godoro lililofunikwa kwa blanketi. Kuta za rangi ya chungwa zinatoa mwonekanano wa joto na wa kirafiki. Mlango unaoelekea chumba kingine unaonyesha uwepo wa bafu.

Rafu za vitabu zikiwa zimepangwa kila moja ikiwa imejaa vitabu vya aina mbalimbali. Meza kubwa katikati ya chumba ina watu watatu walioketi wakisoma, moja akiwa amevaa barakoa kutahadhari ya kiafya. Chumba hiki kina sakafu ya rangi nyeupe na madirisha makubwa.

Chumba cha kulala chenye ukuta wa rangi ya kijani kibichi, kitanda kikiwa na kichwa cha chuma kilichopambwa na nguzo za mbao. Kimetandikwa shuka yenye muundo wa rangi ya kahawia na nyeupe. Meza mbili ziko pande zote, kila moja ikiwa na taa nyeusi juu yake.

Watoto watatu wameketi sakafuni katika mazingira ya darasa. Mtoto wa kushoto amevaa shati la samawati, wa katikati amevaa shati la buluu lenye madoa meupe akiwa ameshikilia tarumbeta cha plastiki yenye muundo wa Simba marara na wa kulia amevaa shati jeupe akishikilia simu ya kuchezea ya rangi ya njano.